Muonekano wa nje wa benki inayojihisisha na kuwasaidia wajasiriamali wadogowadogo ili kukuza biashara zao..Watu wakiingia na kutoka baada ya kupata huduma walizozifata, ikiwa ni pamoja na kusaidiwa kuinuka kiuchumi.

Ndani ya benki inayojihusisha hasa kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogowadogo. Tayari wamefika na kuketi wakiendelea na mazungumzo na wahudumu, ili baadaye waweze kupatiwa kile wanachokihitaji.

Benki inayojihusisha na kuwasaidia wajasiriamali wadogowadogo, hasa katika kukuza biashara zao na kuwapatia mitaji. Tayari umeidhinishwa mmoja kwa ajili ya mwanamke anaeyekwenda sasa kupambana ili baadaye aweze kuinuka kiuchumi.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamejaa ndani ya baa, huku wakiendelea kucheza muziki na kufurahia vinywaji mbalimbali, baada ya kuwa na siku ndefu yenye mafanikio makubwa.

Vinywaji tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na pombe kali vimejaa mezani ndani ya baa, Msimu ambao watu wanasheherekea nakufurahia mwisho wa mwaka ili kweza kuupokea mwengine kwa amani.

Rangi ya vinywaji pamoja na muonekano wake wa vifungashio hasa vile vya pombe kali, vimeongeza mandhari ya ndani ya baa kuwa ya kuvutia zaidi hasa nyakati za usiku.

Ndani ya baa wamejaa watu tofautitofauti wengine wamekaa wakipata vinywaji vya moto na vya baridi, wakiendelea kusimuliana hadithi tofautitofauti baada ya siku ndefu iliyokuwa imejaa majukumu tele.

Mwanadada mrembo, mzuri, mrefu, aliyevalia mavazi mazuri na amependeza, amesimama eneo la baa, huku ameshikilia kinywaji chake akitabasamu, akiwa na mhudumu, wote wakiifurahia siku yao nzuri.

Magari mapya mazuri yenye rangi zinazong'aa, yamewekwa dukani ili kuuzwa kwa wateja ambao wanakodisha na baadaye kuyarudisha au wale wanaonunua moja kwa moja na kuyamiliki.

Mabasi aina ya kosta, ambayo kikawaida hukodishwa kwa ajili ya shughuli za sherehe au misiba, yanauzwa kwenye duka la kisasa, huku muuzaji amesimama na mnunuzi wake akiwa amevalia barakoa.

Muuzaji wa magari mazuri na ya kisasa ameketi kwenye dawati lake huku akiwa na kompyuta mpakato kwenye meza wakati akiendelea kuwasubiri wateja wanaokuja kununua.

Muonekano wa nje wa duka linalouza magari tofautitofauti, mazingira ni masafai na yanaomvutia kila mteja anayefika, kabla ya kuingia ndani na kufanya manunuzi yake.

Chombo chenye muonekano kama wa kapu na rangi yake nzuri ya "Pinki", ambacho hutumika kwenye nyumba za ibada za wakristo kwa ajili ya kuhifadhia sadaka na zaka wakati waumini wakiwa wametoa.

Majokofu yanauzwa dukani yakiwa yametofautiana urefu na muonekano, baadhi yakiwa yanatumika kuhifadhia bidhaa zinazotokana na maziwa ili zipate ubaridi unaohitajika na wateja.

Jokofu la kisasa lililopambwa kwa rangi zake nyeupe na ya bluu pamoja na maandishi mekundu, yanayoashiria ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Ambapo mteja huja na kujihudumia mwenyewe.

Kibanda kinachouza maziwa kimesimamishwa katikati ya soko, huku wanunuzi wanaonunua jumla wakiwa wamefika na madumu yao, wakitafuta nafasi ili waweze kuingia ndani na kupata huduma hii.

Mwanamke mjasiriamali ambaye pia ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa, baada ya kuyakamua sasa ameyaleta sehemu yake ya biashara, akiendelea kuyachuja ili kuondoa uchafu ambao umeingia, kama vile manyoya wakati wa zoezi la ukamuaji.

Jokofu linalotumika kutunzia bidhaa zinazotokana na maziwa yakiwa ya ng’ombe au ya mbuzi, limesimamishwa eneo la nje huku mazingira yakiwa sio safi wala rafiki kwa walaji.

Mazingira machafu na yaliyojaa takataka huku jokofu la kisasa lenye mlango mmoja limesimamishwa katikati, ambalo hutumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, zinauzwa dukani zimewekwa kwenye vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti ambazo huwavutia, hasa watoto wanaokuja kununua.

Moja ya duka linalouza bidhaa zinazotokana na maziwa, mazingira ni ya usafi yamesafishwa vizuri na ni rafiki kwa kila mteja anayekuja kujipatia huduma hii.

Jokofu la kisasa lenye mlango mmoja, limesimamishwa ndani ya chumba lenye maandishi yanayoashiria ndani zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali, ambazo zinatokana na maziwa na vilevile mnunuaji anaweza kuja akajihudumia mwenyewe.

Mwanaume anayependelea sana bidhaa zinazotokana na maziwa, amefika dukani mapema, amesimama dirishani akisubiria kuhudumiwa kile anachokihitaji.

Mwanaume anayependa bidhaa zinazotokana na maziwa tayari amefika dukani amesimama dirishani ili kusubiri muuzaji amapatie zile ambazo ameziagiza tayari aondoke na kuendelea na shughuli zake za kila siku.

Nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zikiwemo zinazotokana na maziwa, wateja ni wengi wanaoingia na kutoka huku wengine wamepanga mstari, ili kuweza kupata huduma ambazo wamezifuata.

Jokofu la kisasa limesimamishwa nje ya nyumba baada ya kusafishwa vizuri na sasa linasubiriwa likauke, ili ziweze kuhifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, zipate ubaridi kwa ajili ya wateja.

Kibanda ambacho kinauza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, maeneo ya nje yamesafishwa vizuri na muonekano unavutia kwa kila mteja anayekuja kupata huduma mbalimbali.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, tayari muuzaji amefungua huku amevalia mavazi yake meupe akisubiri wateja wake wafike na kuwapatia huduma.

Jokofu lililowekwa nje kando na ukuta, ambalo kwa kawaida zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, na mteja akifika anapata fursa ya kuweza kujihudumia mwenyewe.

Muonekano wa nje wa duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, huku mteja ameegesha gari yake pembezoni mwa barabara na kuingia ndani ili aweze kupata bidhaa ambazo ameziagiza tayari.

Jokofu lililopanbwa kwa rangi zake ya nyeupe na ya bluu, huku likiwa na maandishi yanayoonyesha ndani zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, na mazingira ya nje yakiwa sio safi na salama kwa ajili ya walaji.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na vitafunwa aina ya mandazi, huku mfugaji wa ng'ombe akiwa anamletea muuzaji maziwa ili aweze kuyanunua na kuwapatia wateja wake.

Mjasiriamali mdogo wa bidhaa zinazotokana na maziwa amesafisha vyombo vyake vizuri na kuvifunikiza chini kuepuka nzi kuja kuingia na kuchagua, huku akiendelea kumpimia mteja wake ambaye tayari amefika.

Majokofu mawili yenye milango miwili yanayotumika hasa kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, yamewekwa nje ya nyumba huku mazingira yakiwa sio safi na salama kwa wanaotumia.

Baada ya mihangaiko na shughuli za kutwa nzima watu wanawake kwa wanaume wamekuja eneo ambalo zinauzwa bidhaa tofauti tofauti za maziwa, ili kujipatia huduma na kurudi nyumbani kupumzika.

Duka lililopo mtaani linauza bidhaa mbalimbali za vyakula, huku jokofu linalotunza zile zinazotokana na maziwa likiwa limesimamishwa baada ya kusafishwa ili kusubiri muuzaji kuja kuzipanga, zipate ubaridi unaohitajika kwa wateja wake.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani zikiwemo picha nzuri za ukutani, meza na viti vilivyosanifiwa na kuchongwa kwa ubora mzuri kwa kutumia mbao ambazo zinapatikana nchini Tanzania.

Viti aina ya sofa vinauzwa vikiwa vimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, na baadaye kushonewa kitambaa chenye rangi isiyong'aa sana kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Samani nzuri na za kisasa zinauzwa dukani, zikiwa zimepangiliwa na kuwa na muonekano unaovutia, ikiwa ni pamoja na picha mbalimbali za ukutani, makochi aina ya sofa, yenye vitambaa vizuri na vinavyong'aa sana.

Muuzaji wa saamani za ndani, baada ya uwekezaji wa muda mrefu wa fedha na nguvu kazi, sasa amefanikiwa kupata bidhaa tofautitofauti ,ambazo ameziweka dukani ,kuwauzia wateja wote wa nyumbani kazini ofisini mpaka kwenye hoteli.

Meza ya duara ikiwa na viti vyake vinne viewekwa kando ya barabara vikiuzwa, ili kila mtembea kwa miguu avione hata wale wanao endesha magari kwa mwendo usio wa kasi.

Meza kubwa ya miguu minne ikiwa imezingirwa na viti nane, vyote vimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu kwa kutumia mbao. Tayari vipo dukani ili kuweza kuwauzia wateja mbalimbali, hasa wale wenye familia kubwa.

Samani nzuri zilizo sanifiwa na kutengenezwa kwa ubora wa hali ya juu, zenye hazi ya kukaa kwenye majumba makubwa kama vile kasri zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na kapeti manyoya zuri na zinazovutia sana.

Ndani ya hoteli, maeneo ya mapokezi yakiwa yote yamepambwa kwa samani nzuri na za kisasa; ikiwa ni pamoja na picha za ukutani, viti vilivyo na rangi nzuri iliyopoa, kufanya mandhari kuwa nzuri na inayovutia.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli, wahudumu wawili waliosimama nyuma ya dawati lao huku wamevalia sare za rangi ya bluu, wakiendelea kwa umakini kumsikiliza mteja aliyefika ili waweze kumpatia huduma anayostahili.

Ndani ya hoteli eneo la mapokezi muhudumu tayari amesimama kuwasubiria wateja, mazingira masafi na yanayovutia yakipambwa na samani mbalimbali zilizochongwa kwa kutumia mbao.

Ndani ya hoteli eneo la mapokezi tayari mwanaume mteja amefika akiongea na muhudumu ili waweze kuafikiana na kuweza kumpatia huduma anayoihitaji.

Ndani ya hoteli ya kifahari, eneo la mapokezi ambalo limepambwa kwa samani tofauti tofauti zilizosanifiwa na kuchongwa kwa ubora na ustadi mzuri wa kutumia mbao, huku picha za ukutani, zikiendelea kuyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri na ya kuvutia.

Mwanaume aliyefika ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, huku amevalia barakoa ameshika mojawapo akisoma kwa makini ili aweze kuelewa jinsi inavyotumika na siku ambayo muda wa matumizi yake utaisha.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka, ikiwa ni pamoja na nafaka tofautitofauti, kama vile: maharage, ngano, mchele, mahindi na vyote kwa bei ya rejareja.

Watu wengi wamejaaa sokoni ,wakiwemo kina mama waliowafungia watoto wao mgongoni, kutokana na kukosa mtu wa kumuachia nyumbani, wanazunguka huku na kule ili kuzipata bidhaaa walizo zifuata.

Wanawake wachapakazi wanaojituma kwa bidii, tayari wamefika sokoni wakiwa na bidhaa tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na pilipili kali; wameketi kuwasubiria wateja wao kufika.

Nafaka mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na: mchele, maharage pamoja na vitu vingine; kwa bei ya rejareja, ili watumiaji wa nyumbani waweze kufika na kujipatia huduma hizi.

Wanawake wajasiriamali wapo sokoni, wakiendelea na biashara zao za vyakula za nyumbani kama vile: vitungu maji, maembe machungwa; wakiwauzia wale wanunuzi wanaonunua rejareja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni ambazo wajasiriamali wadogowadogo huja kununua na kupeleka kutembeza mitaani kwao, na wale ambao huzipanga kwenye vibanda vidogovidogo.

Wanawake wajasiriamali wadogo pembezoni mwa mji wamefika tayari sokoni na bidhaa zao kama vile nyanya na mboga za majani, wakiendelea kuwasubiria wateja hasa wale wanaoamini mahitaji ya nyumbani.

Mwanamke mchapakazi mjasiriamali mdogo akiendelea kufanya biashara sokoni za kuuza machungwa, maembe, mananasi, matikiti maji huku amevalia koti linalomsaidia kujikinga na baridi.

Watu wengi wakiwa wametoka kwenye mizunguko yao ya huku na kule, kuhakikisha wametimiza majukumu yao ya siku, sasa wamepitia sokoni kujipatia mahitaji mbalimbali, wanayokwenda nayo nyumbani.

Mjasiriamari mdogo anaye pambana ili kuinuna uchumi wake, ametoka sokoni kununua nyanya na sasa amezipanga kwenye kibandani chake mtaani, akiendelea kuwahudumia watu tofautitofauti, hasa majirani zake.

Nafaka mbalimbali za vyakula, zinauzwa sokoni, zikiwemo: karanga mbichi, mahindi, maharage, mbegu za maboga na vyote ni kwa wateja wanaonunua rejereja kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko kubwa na la kisasa, wamejaa wateja tofautitofauti wakizunguka na kuchagua bidhaa walizozifuata, ili baadaye kuzilipia na kuanza safari ya kurejea kwenye majukumu yao ya kila siku.

Mwanamke mjasiliamali mdogo akiwa sokoni, anaendelea na biashara zake za kila siku kama vile kuuza nyanya, mboga za majani, karoti na vitu vingine tofautitofauti, kwa wateja wanaokuja kununua kwa ajili ya mahitaji yao ya nyumbani.

Mwanamke mpambanaji na mjasiriamali mdogo akiwa sokoni anaendelea na biashara ya matunda mbalimbali kama vile ndizi mbivu, maepo, maembe, mananasi na amepanga vizuri huku akiendelea kusubiria wateja wake.

Mwanamke mjasiriamali mpambanaji yupo sokoni akiendelea kufanya biashara ya vitu mbalimbali, kama vile nyanya vitunguu maji karoti hivyo kuwafanya wale wanunuzi wanaopeleka kuuza vibandani kupata urahisi wa kununua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni zilizotengenezwa kwa malighafi za asili ikiwa ni pamoja na vikapu, nyungo; ambavyo vyote vinauzwa rejareja bila kusahau mavazi ya kabila la kimasai.

Kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, zimeengeshwa bodaboda kadhaa ambapo madereva wake wameingia ndani ili kujipatia huduma mbalimbali za kifedha kwa mhudumu.

Jengo kubwa lililojengwa kisasa lenye ghorofa mbili limewekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, huku likiwa na vyumba vitatu vya kulala na sehemu ambayo itatumika kwa ajili ya kufanyia biashara.

Nyumba iliyojengwa kisasa na kwa ubora mzuri huku imezungushwa uzio wa ukuta imewekwa sokoni kwa ajili ya wale wanaotaka kupangisha au kununua moja kwa moja

Nguo za kiume zinauzwa ndani ya moja ya maduka, yaliyopo kwenye jengo kubwa la kibiashara. Yakiwemo mashati tofautitofauti mapya, pamoja na makoti ya suti; ambayo huwafanya wanaume kuwa na muonekano mzuri unaovutia.

Nguo za kiume zinauzwa kwenye moja ya duka ndani ya jengo kubwa la kisasa la biashara, ikiwa ni pamoja na mashati, makoti yamening'inizwa na yanamuonekano mzuri wa kumvutia kila mteja.

Bidhaaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka lililopo katika jengo kubwa la kibiashara, ikiwa ni pamoja na vito vya thamani kama vile mikufu ya shingoni, hereni pamoja na saa.

Ndani ya jengo kubwa la biashara, zinauzwa bidhaa mbalimbali kama vile nguo za kiume, yakiwemo mashati na makoti ya mtumba, yanayowasaidia kujikinga na baridi hasa msimu wa mvua.

Nguo zinauzwa ndani ya jengo kubwa la biashara, zikiwemo; makoti ya suti, ambayo wanaume huyavaa kwenye shughuli mbalimbali za kibiashara au hata sherehe za usiku na kuwafanya kuonekana nadhifu na wanaovutia.

Ndani ya jengo kubwa la biashara zinauzwa nguo mbalimbali hasa za wanaume zikiwemo suruali zenye rangi, mwonekano na ubora tofautitofauti, makoti ya suti na mashati yote kwa ajili ya wateja wanaonunua jumla na rejareja.

Ndani ya jengo kubwa la biashara ambapo yanayopatikana majengo tofauti tofauti vinauzwa viatu vya wakubwa kwa wadogo, venye rangi mwenekano na rangi tofauti tofauti kwa kila anayehitaji na kuja kununua.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya mboga za majani na matunda, vyote vimepangwa kwenye muonekano unaovutia, kwa kila anayekuja kutazama, kununua na baadaye kwenda kuvilipia.

Dada anayetembea kwa mwendo wa kujidai, huku ameshika kikapu anachoweka bidhaa tofauti tofauti ambazo anapita na kuzichagua ndani ya duka kubwa na la kisasa.

Eneo lililotengwa kwa ajili ya vinywaji baridi ndani ya duka kubwa la kisasa vimepangwa mistari ilinyooka vizuri, vikiwa vimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki na maboksi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa eneo ambalo limetengwa na kuwekwa vinywaji vikali tayari mteja amefika huku ameshika kapu mkononi ili kuvichagua anavyovihitaji na kwenda kuvitumia.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa zimepangwa bidhaa tofautitofauti huku mnunuaji akiwa amefika na kuishika moja anasoma kwa umakini wa hali ya juu, ili kuweza kutambua namna ya kutumia na siku itakayomaliza muda wake.

Sehemu iliyotengwa maalumu kwa vinywaji hasa pombe kali, ndani ya duka kubwa la kisasa vinauzwa vikiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti ambavyo vimefanya muonekano wa mahali hapa kuwa mzuri na mandhari inayovutia.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya bidhaa za vyakula kama vile matunda, nafaka, mboga za majani vyote vikiwa vimewekwa kwenye vifurushi na vifungashio tofauti tofauti.

Vinywaji baridi vinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa zikiwemo soda pamoja na juisi za boski, vyote vimewekwa kwenye vifungashio vyenye maelezo ya siku ambayo bidhaa inaisha muda wake wa matumizi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo lililotengwa kwaajili ya kuuzia nguo mbalimbali hasa za watoto wachanga, zikiwa zimepangwa kwaenye mstari ulionyooka, na rangi zake tofautitofauti zinazovutia kila mteja anayekuja hasa wamama.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, zinauzwa bidhaa tofautitofauti, zilizowekwa kwenye vifungashio vya boksi, ikiwa ni pamoja na dawa maalumu inayosaidia kutunza kinywa na kuwa na meno yaliyo imara.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa zinauzwa bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa kwenye mistari iliyonyooka, ambazo zimewekwa kwenye vifungashio aina ya boksi, na vyenye maandishi ya namna ya matumizi, na siku ambayo inaisha muda wake.

Ndani ya soko kubwa la kisasa, eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya mboga za majani na matunda, huku tikiti maji likiwa limekatwa tayari kwa ajili ya wale wateja wanaonunua na kula hapo hapo.